Viazi vilivyokaangwa, vyenye rangi ya manjano, kando yake kuna mandazi yaliyokaangwa na chapati zilizokaangwa zimewekwa kwenye gazeti. Vyakula hivi vimewekwa ili kuweza kuwauzia wanunuzi.

Nazi zenye rangi ya kijani kibichi zimekatwa na zingine zikiwa zimewekwa vijiko, zingine zikiwa na mirija ya kuvuta maji yaliyo ndani nazi hizi hutumika kunywa au kama sahani mtu anaweza kukulia ndani.

Vyakula vimewekwa kwenye sahani zilizo na rangi nyeupe. Kando kuna mtu aliyebeba bakuli yenye rangi ya kahawani. Vyakula hivi vimetayarishwa kuwezesha mnunuzi kukula.

Samaki wadogo wadogo wamewekwa kwenye mabakuli yenye rangi ya kijani, kahawani, samawati, nyekundu, manjano na kijani kibichi. Mabakuli haya yamewekwa ili kuwezesha wanunuzi kunua kwa haraka kulingana na pesa.

Kwenye zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe za maziwa. Ng'ombe hizi zenye rangi nyeusi na madoadoa meupe, hufugwa kwa ajili ya maziwa. Ng'ombe hizi zimewekewa nyasi hapo hapo.

Sahani tatu zilizowekwa vyakula, sahani hizi zimewekwa rojo lililopikwa la nyama pia mchele mweupe na limau, kando kando kuna bakuli iliyowekwa vijiko.

Kwenye shamba hili kuna migomba mingi, migomba hii imepandwa ili kiweza kuwezesha kuzaa mandizi. Kuna mama aliyechuchumamaa akibambua ndizi.

Mhudumu amebeba bakuli nyeusi. Juu kuna sahani iliyo na mchele wa rangi na uliokatiwa tomato . Pia kuna sharubati iliyo kwa glasi yenye rangi nyeusi.

Viazi vilivyo katwakatwa na kukaangwa kwenye mafuta vimewekwa kwenye rangi ya manjano. Viazi hivi vimewekwa kwenye bakuli katikati kuna bakuli yenye rangi nyeupe.

Samaki waliokaangwa wamewekwa kwenye sufuria. Kando yake kuna kuku zilizokaangwa zimewekwa kwenye sufuria. Mbele kuna mishikaki iliyodungwa kwenye vijiti. Vitu hivi vimewekwa ili kuwezesha wanunuzi kuzinunua.

Vyakula vipo juu ya meza. Meza ina rangi nyeupe. Vyakula hivi vimeandaliwa ili watu waweze kuvikula. Vyakula hivi ni kama vya rangi manjano na vingine vya rangi ya kijani kibichi.

Miavulia iliyopangwa kandokando ya bahari , miavuli hiyo imepangwa kwa madhumuni ya waogeleaji kufika kupumzika wakingoja kuogelea.

Chakula kilicho pikwa na kumwagiwa rangi ya manjano, kimewekwa kwenye sahani. Bakuli nyeupe imewekwa tomato na pilipili ilio kaangwa.

Viazi venye rangi ya manjano, vilivyokaangwa, vimewekwa kwenye sahani nyeupe. Katikati kuna sahani nyeupe yenye tomato yenye rangi nyekundu.

Wauzaji samaki wanauza samaki zilizo kaangwa kwa mafuta mmoja amevalia shati lenye rangi la samawati lililo kuwa na mauwa yenye rangi ya nyekundu na mwingine ameshikilia samaki watatu waliokaangwa kwenye mkono.

Miti mikubwa ipo kwenye bustani, kwenye bustani kuna nyasi yenye kijani kibichi, pia kunazo bendera tatu zilizowekwa juu ya mti.

Bustani la maua lina aina tofauti ya maua, kuna mengine ya rangi ya kijani kibichi na mchoro wa manjano na mengine ya kijani pekee yake. Bustani hili hutumika ili kuweza kupanda maua.

Aliyevalia shati yenye mchoro wa rangi nyeupe na kijani abambua ndizi. Mbele yake kuna bakuli yenye rangi ya samawati iliyo na maji.

Sahani kubwa imewekwa vyakula tofauti tofauti kama kabeji, tomato , vitunguu na rojo iliyokaangwa na viazi pia kuna mchele mweupe.

Samaki aliye karangwa kwa mafuta, amewekwa kwenye mchuzi wa tomato, kando kando kuna mboga za rangi ya kijani. Chakula hiki kimewekwa kwenye sahani ya rangi nyeupe. Kando kuna chupa iliyo na sharubati.

Mahamri yamewekwa kwenye bakuli nyeupe juu ya meza. Mahamri haya yamewekwa kwa madhumni ya kudhalilisha wageni waweze kunywa na chai.

Bustani lililozingirwa na miti ya rangi ya kijani, mbele kuna barabara ya kuenda kwenye mkahawa. Bustani hili limewekwa ili kuweza kuwezesha watu kufanya sherehe au mikutano.

Sahani nyeupe imewekwa mchele na mboga za kijani pia zimewekwa limau na tomato zenye rangi nyekundu. Kuna bakuli iliowekwa mchuzi wa manjano.

Kwenye bakuli nyeupe iliyo na maua yenye rangi nyekundu. Kuna mandazi yaliyokaangwa yenye rangi ya kahawai, pia kuna maharagwe yaliyokaangwa na kuwekwa maji ya nazi. Sahani hio imewekwa juu ya kitambaa chekundu.

Sahani nyeupe zilizo na vyakula zimewekwa juu ya meza. Mbele kuna sharubati ya manjano. Pia kuna chupa mbili zenye rangi nyekundu na kifuniko cheupe na nyingine ya kifuniko cha kijani.

Sahani nyeupe imebeba chakula kilichowekwa rangi ya manjano. Pia kuna tomato zilizokatwakatwa na vitunguu. Pia kuna mayai yenye rangi nyeupe.

Maziwa yanachujwa kwenye kichujo ili kudhibitisha kua maziwa haya ni halali mtu kutumia. Kando yake kuna mtu aliyevalia nguo nyeusi na mitungi ya maziwa.

Mihogo iliyokaangwa, imewekwa kwenye sahani. Mihogo hii imekatwa na kuwekwa pilipili. Mihogo huwekwa Ili kuweza kuleta ladha.

Mvuvi ameweka samaki kwenye ndoo ya rangi nyekundu. Samaki wengine wamewekwa juu ya kibanda. Katikati kuna pilipili tamu zenye rangi nyekundu na ya manjano.

Soko hii hutumika kuuza samaki. Kundi la watu limesimama ili kuweza kununua samaki wabichi. Soko hili hufunguliwa kila siku ili kuwezesha wanunuzi kununua.

Soko kubwa limejaa vyakula tofauti tofauti na kuna wamama walio hapo ndani. Wamama hawa wanawauzia wanunuzi wanaokuja kununua.

Sahani jeupe imewekwa samaki iliyokaangwa, maandazi yaliyokaangwa, na vitumbua vilivyokaangwa. Sahani hiyo imeshikwa kwenye mikono, ili kuweza kupelekea mnunuzi.

Mhudumu aliyevalia nguo ya rangi nyekundu amebeba sahani yenye vyakula. Mhudumu huyu anapelekea wanunuzi chakula hiki.

Mashine yenye rangi ya kijani imeshikiliwa na mtu aliyevaa shati ya manjano. Mashine hii hutumika kusiaga miwa ili kuweza kupata sukari au sharubati.

Bakuli imewekwa maziwa yenye rangi nyeupe, maziwa haya yamewekwa yaliyo haribika hutumika kulia chakula kama vile sima.

Kwenye ziwa hili, kuna maji ya rangi ya kijani, kando kuna mti uliokauka, kando ya kidimbwi hiki, kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hii humea mahali kuna chemichemi ya maji.

Viungo vilivyosiagwa vimewekwa kwenye mikebe. Viungo hivi vimewekwa kwenye mikebe midogo midogo ya glasi ili kuwezesha mnunuzi kuweza kununua kwa urahisi. Kando kuna kamba zilizowekwa zenye rangi ya samawati, manjano na kahawia.

Soko kubwa la kuuza bidhaa. Soko hili lina vikapu vyenye rangi ya kahawani, kando kuna bidhaa zilizosagwa. Bidhaa hizi hutumika kupika chakula.

Jiko lililojengwa kwa kutumia mabati lina makaa ndani. Jiko hili huchoma nyama zilizo dungwa dungwa kwa kwa vijiti nyama hizi huliwa na watu.

Sahani kubwa yenye rangi nyeupe imewekwa mchele uliopikwa na kuchanganywa na nyama. Pia kuna tomato zenye rangi nyekundu na ndizi ya rangi ya manjano. Chakula hiki kimewekwa juu ya meza.

Kuna sahani tatu, mbili zenye rangi nyeupe na moja yenye rangi nyeusi, sahani moja imewekwa viazi vilivyo katwakatwa na kukaangwa, nyingine imewekwa tomato na nyingine imewekwa nyama zilizodungwa na vijiti.

Mama aliyevalia nguo zake rasmi za kikazi anachuja maziwa. Kando kuna baba aliyeshikilia mtungi wa rangi ya kijani anayemimina maziwa.

Kandokando ya ufuo wa bahari, kuna vyuma vilivyowekwa na mtu anayechoma mahindi. Vyuma hivi hutumika kuchoma mahindi na kuwauzia wanaokuja kuogelea.

Wanyama walio na rangi ya kahawani, na michoro meupe, iko kwenye bustani. Bustani hili huweza kuweka wanyama hawa, ili kuwezesha watu kukuja kuwaangalia.

Minazi yenye rangi ya kijani ipo kandokando ya bahari, minazi hii ipo ilikuwezesha watu kupumzika chini kando kuna jumba lenye rangi nyeupe.

Nyasi zenye rangi ya kijani zimemea katikati ya maji, nyasi hizi humea panapo maji yaliyosimama pahali pamoja

Mchele wenye rangi nyeupe umeekwa na vipande vitatu vya nyama vilivyokaangwa kwa mafuta. Katikati kuna bakuli iliyobeba majani ya rangi ya kijani yaliyokaangwa na mchuzi.

Kando kando ya bahari kuna miche yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna majumba yaliyojengwa na mabati yenye rangi nyekundu na imepakwa rangi nyeupe. Kuna miti mirefu ya minazi.

Vyakula vya aina tofauti tofauti, vimewekwa kwenye sahani. Chini kuna nguo iliyotandikwa, yenye rangi nyekundu na mistari ya rangi nyeusi. Mbele kuna muuzaji, anayeuza chakula hiki.

Kando kando ya bahari kuna nyumba kubwa yenye rangi nyeupe na mabati yenye rangi ya samawati. Pia kuna miche yenye rangi ya kijani kibichi.

Mti ulio na majani ya rangi ya kijani kibichi uko kandokando ya bahari. Mti hiu umepandwa kandokando ya bahari ili kuwezesha watu kupumzika wakati jua linapowaka.

Watu wawili waliovalia makoti meupe, suruali za kijani kibichi na viatu vyeusi wanashughulikia ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa hutumika kwa kutoa maziwa.

Sahani mbili zilizo na chakula na mayai, zimewekwa juu ya meza mbele kuna glasi mbili zenye sharubati moja inasharubati yenye rangi ya manjano na nyingine yenye rangi nyekundu pia kuna vijiko vilivyowekwa kwenye sahani.

Maandazi yaliyokatwa, yametengenezwa na unga wa ngano. Maandazi haya huekwa pojo. Ndani yamewekwa juu ya bakuli nyeupe.

Daktari aliyevalia nguo yenye rangi ya manjano na kofia ya rangi ya manjano amebeba mtungi kwa mgongo wenye rangi ya manjano na kifuniko cha rangi ya samawati. Anamtibu ng'ombe. Ng'ombe ako ndani ya zizi.

Kando ya ufuo wa bahari, kuna minazi yenye rangi ya kijani kibichi na nyumba iliyojengwa. Nyumba hii imejengwa ili kuwezesha watu kupumzika wanapomaliza kuogelea.

Viungo vilivyosagwa vimewekwa kwenye ndoo. Viungo hivi ni kama mdalasini, pilipili hoho, kahawa na viungo vingine vya kutengeneza pilau. Mbele yake kuna tomato zilizokaangwa.

Sahani kumi na tano zimewekwa juu ya meza. Sahani hizi zimewekwa vyakula kama mchele ulio na rangi ya manjano. Pia kabeji zilizokatwakatwa na hoho.

Hivi vilivyokatwakatwa na kurushwa kwenye unga wenye rangi ya manjano vimewekwa juu ya meza iliyotandikwa na gazeti. Chakula hiki kimewekwa ili kuwezesha wanunuzi kununua kwa haraka.

Kando kando ya bahari kuna mkahawa wenye rangi nyeupe uliojengwa na makuti. Mkahawa huu hutumika kama mahali watu wanapokaa wakikula na kuangalia bahari.

Vyakula vilivyoandaliwa vyenye rangi tofauti tofauti vimepakiwa kwenye bakuli zenye rangi nyeupe. Vyakula hivi vimeandaliwa ili kuwezesha watu kukula. Vyakula hivi vimeandaliwa kwa ajili ya watu au wahudumu au wanunuzi kuweza kununua.

Miche zenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwa wingi. Miche hizi zimepandwa kwenye karatasi ya rangi nyeusi. Miche hizi hutumiwa wakati mtu anapotaka kupanda mimea.

Vyakula vilivyokaangwa vimewekwa kwenye bakuli. Vyakula hivi vimewekwa rangi ya manjano na vingine rangi.

Mtu aliyevalia shati ya samawati amesimama kandokando ya bajaji moja iliyo na rangi ya kijani na nyingine ya manjano. Bajaji hizi zimeegeshwa ili kungoja abiria wasafirisha.

Maandazi yaliyokaangwa manne yameekwa juu ya sahani ya kijani, pia kuna sahani nyingine ya kijani iliyoekwa maharagwe, yaliyochanganywa na nazi nyeupe.

Kwenye kiwanda kuna muuzaji aliyevalia nguo ya rangi ya samawati muuzaji huyu anauza nyama zilizo dungwadungwa na vijiti pia kuna viazi vilivyo kaangwa na mandazi yaliyokaangwa.

Maandazi yaliyo katwa katwa madogo madogo yamekaangwa kwa mafuta. yamewekwa juu ya bakuli nyeupe iliyowekwa gazeti. Mandazi haya hukaangwa kutumia unga wa ngano na kukatiwa katiwa mboga za kijani.

Bustani hili lina miti ya kijani kibichi na minanasi. Bustani hili limejengwa ili kuwezesha watu kupumzika.

Uwanja hiki ina aina tofauti tofauti ya mimea. Mimea hii ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna minazi na pia kuna mchanga.

Sahani yenye rangi nyeupe, imebeba mandazi matano, yenye rangi ya kahawani. Mandazi hayo, yamekaangwa kwa mafuta. Pia kuna bakuli, iliyobeba mchuzi.

Maandazi manne yenye rangi ya kahawani yamekaangwa kwa mafuta. Yamebebwa na mwiko uliowekelewa juu ya shuka yenye mstari wa rangi nyekundu, kahawani, nyeupe na nyeusi.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe liko katikati ya bustani ya miti ya minazi. Kando kuna mchanga ulio wekwa.

Kando ya ufuo wa bahari kuna ua la rangi ya kijani kibichi. Pia kuna nyumba iliyojengwa kutumia makuti. Kuna miti ya minazi yenye rangi ya kijani .

Shamba kubwa, la kupanda migomba. Shamba hili, lina migomba yenye rangi ya kijani kibichi. Shamba hili hutumiwa ili kuweza kupata mavuno mengi.

Shamba kubwa lililopandwa migomba yenye rangi ya kijani kibichi migomba hii ina mandizi ya rangi ya kijani kibichi shamba limewekwa ili kuweza kupanda migomba na kuvuna ndizi.

Kandokando ya maji kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Miti hii humea kwenye maji. Pia kuna mashua zilizowekwa chini ya miti hiyo.

Sufuria ya kukaangia imewekwa kwenye jiko. Ndani ya sufuria kuna samaki aliyeekwa na mchuzi wenye rangi ya kahawani. Pia imekatiwakatiwa pilipili hoho yenye rangi ya kijani kibichi.

Wauzaji samaki wamevalia makoti yenye rangi ya samawati, wauzaji hawa wako ndani ya kiwanda kilichotayarishwa ili kuuza samaki.

Bakuli mbili zenye rangi ya kahawani zimewekwa chakula, moja imewekwa mchele mweupe na nyingine imewekwa maragwe yaliyo kaangwa kwa nazi, kando kuna sahani nyeupe na tomato zilizowekwa juu.

Kwenye soko hili, kuna aina tofauti ya vyakula. Kuna viazi vilivyokatwakatwa, kuna nyama zilizodungwa kwa vijiti, pia kuna viazi vilivyokaangwa bila kukatwa, chapati na kuna mpishi aliyevalia mavazi yake rasmi.

Mkulima mkubwa apo shambani. Anakagua mimea aina ya ndizi. Mimea hii ina rangi ya kijani kibichi. Mkulima amevalia nguo zake rasmi za kuingia shambani.

Sahani tatu zenye rangi nyeupe ziko na chakula chenye rangi ya manjano. Pia kuna limau zilizokatwa zenye rangi ya manjano. Chakula hiki kimewekwa ili kuweza kuwakaribisha wageni.

Mgomba wenye rangi ya kijani ziko shambani. Migomba hizi zimezaa tuta la ndizi yenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye shamba hili kuna ndizi nyingi zilizopandwa.

Kwenye shamba, hili kumechimbwa mashimo na kupandwa migomba. Migomba hii ina rangi ya kijani kibichi. Shamba hili hutumika ili kuweza kuvuna mandizi na kuyasafirisha.

Samaki aina tofauti tofauti zimewekwa kwenye mkevu ya rangi ya kijani kibichi. Samaki hawa huuzwa kwenye kiwanda au soko kubwa.

Chakula kimewekwa kwenye sahani. Chakula hiki ni kama chapati, tomato , nyama, mboga, mchele na avacado zilizokatwakatwa, limau zimeshikwa kwenye mkono.

Sokoni kuna samaki waliokaangwa, pia kuna vyakula vilivyowekwa kwenye mikebe midogo midogo. Una ukwaju, una ndimu na pia kuna kuku zilizokaangwa.

Maharagwe yaliyopikwa na kukaangwa na nazi yamewekwa kwenye bakuli. Kando yake kuna chapati zilizopikwa kwa mafuta, pia kuna samaki waliokaangwa.

Kando kando ya bahari kuna miti ya rangi ya kijani kibichi pia kuna maua ya rangi ya manjano na mengine ya rangi nyekundu, kando kando ya barabara kuna miti ya minazi.

Nyama zilizokaangwa na kupakwa rangi zimewekwa kwenye vijiti, nyama hizi zimedungwa ilikuwezesha mnunuzi kuweza kukula kwa haraka nyama hizi zimewekelewa juu ya jiko moto.

Viungo vilivyosagwa vimewekwa kwenye mikebe, mikebe hii hupima idadi ya viungo vitakavyotumika. Viungo hivi vina rangi kama manjano, nyekundu, kahawani na kijani.

Bakuli yenye rangi nyeupe imebeba viazi vilivyokatwakatwa na kupikwa na kuwekwa rangi ya manjano. Katikati kuna bakuli nyingine iliyobeba mchuzi uliopikwa na kukatiwakatiwa pilipili ya rangi ya kijani.

Ndizi lililo na rangi ya kijani limebambuliwa, ndizi hili limeshikwa kwenye mkono ilikuwa tayari kupikwa, ndizi haya hutumika kupikwa.

Viungo vilivyosagwa nimewekwa kwenye soko kubwa. Viungo hivi vimepakiwa kwenye vichupa midogo midogo ili kuwezesha mnunuzi avinunue kwa urahisi.

Vyakula imewekwa kwenye bakuli na vijiko. Vyakula hivi vimeandaliwa ili wageni waweze kukula. Vyakula hivi vimewekwa juu ya shuka yenye mstari ya rangi nyekundu na nyeusi.

Viazi vilivyokatwakatwa na kukaangwa kwa mafuta vimewekwa kwenye bakuli. Kando kuna unga uliochorwa na rangi nyeupe. Pia kuna mtungi wa rangi ya manjano.

Kwenye uwanja kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna pikipiki iliyoegeshwa chini ya mti na majumba yaliyojengwa kwa makuti. Pia kuna jumba lingine liliyojengwa na kupigwa rangi nyeupe.

Nyama zilicho chemshwa na kukaangwa kwa mafuta zimewekelewa juu ya jiko la makaa. Nyama hizi hudungwa dungwa kwa vijiti. Vijiti hivi hutengenezwa ili kuweza kudunga dunga nyama hizi.

Viungo vya aina tofauti tofauti zimewekwa kwenye mikebe yenye rangi nyeupe na maua. Viungo hivyo ni vya rangi ya manjano, kijani, kahawani, nyekundu na kuna mtu aliyesimama amevalia shati ya manjano.

Viazi vilivyo kaangwa kwenye mafuta ina rangi ya manjano, pia kuna maandazi yenye rangi ya kahawani imewekwa juu ya sahani nyeupe. Sahani hio imewekwa juu ya meza.

Samaki amewekwa kwenye sahani yenye rangi nyeupe. Kando kuna viazi vilivyokatakatwa na kukaangwa na kitunguu. Kwenye bakuli kuna mchuzi uliokaangwa.

Mama aliyevalia shati nyeupe na miwani amefunga kitambaa, amesimama na kushikilia tuta la ndizi lenye rangi ya kijani kibichi.